Eneo limejaa taka aina mbali mbali. Taka hizo ni plastiki, nguo zilizoraruka, makaratasi na chakula. Eneo hili liko wazi halina makaburi ya kuzika hizo taka.

Kundi la watu walio simama kwenye jukwaa la harakati, nyuma yao likitawala bango kubwa la maandishi mchungwa house, kati yao kuna kipasa sauti kilicho kwenye milingoti chenye nembo ODM, Kikielezea wazi ni tukio la chama tawala cha upinzani.

Uwanja wa ridhaa uliojaa washiriki na watazamaji. Katika msitari wa kuanza mbio, wanariadha kadhaa wamevaa mavazi ya mbio wakijiandaa kwa kuanza. Pembeni kuna maafisa wa mashindano waliovaa mavazi mekundu, wakisimama mchakato.

Risiti ya malipo ya huduma za uhamiaji kutoka idara ya uhamiaji na huduma za uraia nchini Kenya. Risiti hiyo ni ya miadi ya kukusanya paspoti.

Umati wa watu walioketi kwenye viti vya uwanja wa michezo wakifuatilia tukio fulani. Wengi wao wamevalia mavazi yenye rangi ya taifa ya Kenya. Nyekundu, kijani na nyeusi. Jambo hilo linadokeza kuwa huenda ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Watu waliovaa mavazi rasmi wamesimama mbele ya jengo lenye bango linalosema Office of the Chief justice Judiciary Republic of Kenya . Hii ni dalili ya kuwa tukio lilipo ni la kitaifa au ramsi.

Watu sita wakiwa mbele ya jengo rasmi lenye nembo ya huduma Kenya ambalo linatoa huduma mbalimbali za umma kwa wananchi. Juu ya mlango kuna maandishi yanayosomeka huduma Kenya yakionyesha asili ya huduma hiyo.

Mazingira ya kazi ya ofisi yenye watu wanaoshirikiana katika kazi. Wawili wameketi wakitumia kompyuta mezani huku wengine wamesimama pembeni wakizungumza. Meza ina vifaa vya kazi kama faili na karatasi.

Kuti la watu kadhaa waliovaa mavazi rasmi ya wakili wakiwa ndani ya chumba cha mahakama. Watu hawa wamesimama karibu na meza kuu ya mbele. Na wanaonekana wakishughulika na nyaraka mbalimbali. Baadhi yao wakisoma karatasi wengine wakijadiliana.

Kundi la watu wakiwa katika chumba ya kompyuta. Mtu mmoja amesimama mbele ya screen kubwa ya kompyuta akitoa maelezo kwa wengine walioketi wakimsikiliza kwa makini. Kuna kamera zinarekodi tukio hilo zikidhihirisha kuwa huenda ni mafunzo rasmi ya kiteknolojia.

Watu wakiwa katika kituo cha utoaji huduma. Kuna meza iliyoandikwa center five centimeter na huduma. Ikiashiria kuwa ni sehemu ya kusaidia wateja au wananchi. Watu kadhaa wamesimama karibu na meza hiyo, baadhi yao wakiwa wamevaa sare za kazi.